Viatu ni vya aina mbalimbali. Vimepangwa kwenye mwonekano mzuri kwenye rafu pale. Viatu vyenyewe ni vya kuuzwa lakini muuzaji haonekani. mnunuzi pia hakuna aliyefika hapa, lakini kwa uzuri wa viatu, bila shaka vitauzwa.

Duka la mavazi mbalimbali tayari limefunguliwa kwa shughuli za siku hii. viatu vinavyoonekana kwa umbali vingi ni vya kike na vya kiume bado vipo. mavazi yakike yananing'inia juu mteja wa kwanza anaonekana kupita chini ishara ya kwamba bado hana shughuli na mavazi haya.

Duka la kuuza nguo tayari limefunguliwa. Nguo zimepangwa kwenye rafu vizuri upande wa kushoto. Upande wa kulia nayo, ni nguo ambazo zimetundikwa kwenye vibonzo ili kuweza kuwafurahisha wanunuzi.

Duka ni la mapambo mbalimbali. Mengi ya mapambo haya yanaonekana kuwa mikufu. Mikufu yenyewe ni ya kitamaduni. Shuka lililoko kwenye kibinzo hicho pia ni ya kitamaduni. Bila shaka duka hili litawafaa zaidi watalii.

Duka linaonekana kua duka la kuuza nguo za kike pekeake. Nguo zenyewe ni za aina mbali mbali, lakini muuzaji haonekani, na hadi sasa hakuna mnunuzi ambaye anaonekana.

Dukani nguo ni nyingi. Bidhaa ni nyingi lakini mteja ni mmoja. Bei iliyowekwa pale ni bei nafuu lakini wanunuzi hawajafika labda hawana taarifa kwamba bei iliyooko pale imeshushwa na ni safi sana kwao kuja kuchukua bidhaa mbalimbali kwenye duka hili.

Miwani yaliyoko kwenye duka hili ni mengi, ili kuwapa wateja mionekano tofauti tofauti. Wanaashiria kwamba tabasamu zilizoko nyusoni, wanatarajia wateja waje ili washughulikie kwa mambo mbali mbali ya urembo.

Nguo za pamba safi zimetundikuwa kwenye rafu hizi. Nguo zenyewe ni makoti ambayo sanasana kutumika na jinsi ya yakiume. juu, kuna mashati ambayo yamepakiwa vizuri. Labda wateje watakayopata huduma hii watafrahia mavazi haya.

Mavazi ni ya chupi. Chupi zenyewe ni za kike zimeeekwa vizuri kwenye rafu mbalimbali rangi zao mbalimbali zinapendeza. Upande wa juu kuna sindiria ambazo bado nazo ni mavazi ya kike na ni ya kupendeza lakini hakuna yeyote aliyefika ununuzi wa bidhaa hizi za kike.

Mashati yametundikwa ukutani. Mashati yenyewe ni ya rangi mbalimbali ambayo inafanya kupendeza zaidi na kuvutia hata mteja. Bei nayo ni ya ruzuku na asilimia hamsini tayari imepeanwa pale kwa ruzuku kwa yeyote atakayekuja kununua mashati haya.

Duka la nguo za watoto limewekwa wazi. Wateja wa kwanza tayari wapo ndani na baadhi yao ni watoto na wazazi wao. Watoto hawa wanazichagua nguo za kupendeza ili waweze kufurahisha miongoni mwa watoto hao wengine kijijini.

Chumba imerembeshwa taa zenyewe ni za pei kali ambazo zinafanya maandari ya nyumba hiki kuonekana vyema. Nguo zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu, nguo hizi ni za kuuzwa na ni nguo ya jinsia mbali mbali zimetundikwa kwenye rafu hizi.

Duka la mavazi, tayari mavazi yenyewe yameshawekwa tayari kwa mauzo. Mnunuzi hayupo, muuzaji pia haonekani, labda shughili za kununua na kuuza hazijaanza katika eneo hili.

Mavazi ya kuvutia yanaonekana kuwa kwenye duka hili. Mavazi yenyewe mengi ni ya wanafunzi na ni sare za wanafunzi. Wanaoonekana hapa wengi ni wazazi ambao wamekuja kufanya shughuli za sare ili wanafunzi wao waweze kurudi shuleni kwa wakati.

Magari yaliyobebwa kwenye lori hili yote ni mapya. Yanaonekana kupelekwa katika eneo la uuzaji wa magari. Anayeliendesha lori anaonekana kua mwangalifu, ili asiye akaleta hasara kwa sababu ya magari hayo mapya kudhurika.

Kwenye kituo cha kuongeza mafuta muhudumu anamhudumia mwenye gari, mwenye gari ana umakini labda ni ishara kwamba uaminifu wake kwa mteja wake haupo katika hali ya asilimia mia moja.

Magari zaidi ya moja yamewasili yameegeshwa kwa utaratifu wa aina yake magari enyewe yanaonekana kuwa ya kifahari. Shughuli inaeendelea hapa bila shaka ni shughuli ya kifahari.

Gari ni la muundo wa kikale, lakini kwa muonekano, inazidi kudhihirisha kungaa na kuonyesha upya wa aina yake. Huyu mwenye gari hili anaonekana kuwa mwangalifu, na kulitunza vyema ambaye anafaa kuwa mtu ambaye ana ukamilifu wa kuwa makini.

Gari la aina ya Subaru limeegeshwa pale, usukani utisti na unaonekana kuwa na mikwaruzo mbalimbali ya rangi. Gari hili bila shaka halionekani kuwa gari jipya.

Magari yenye nambari za usajili mbalimbali yameegeshwa, mengine yanaonekana mapya, mengine yanaonekana kuukuu kidogo lakini ishara hii inaonyesha kwamba watu hawa wameenda kwenye mkutano ambao hauko mbali sana na eneo hili la maegesho.

Magari yaliyoegeshwa ni mengi na yameangalia katika pande tofauti. Kuna yale yaliyoangalia mbele, nyuma, na hata kando, lakini hakuna hata moja kati ya magari haya yaliyo na dereva. Labda, wako kwenye mkutano na eneo ambalo si mbali na sehemu hii.

Lori kubwa limebeba magari kuelekea upande wa pili. Magari haya ni mapya, bila shaka yanaelekea kuuzwa. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na shughuli nyingi lakini dereva yu mwangalifu ili magari haya yasije yakapata madhara.

Gari linaonekana kuwa kuu kuu. Usukani ni wa kale. Vifaa ni vya kale, kwenye breki kunaonekana kuwa na vumbi. Labda mtumizi alitumia gari hili miaka ya karne za awali, lakini kwa uonekano wake inaonekana kutunzwa vizuri na mwenyeji wake.

Katikati mwa jiji la Nairobi. Majengo yanaonekana kuwa na taa zinazopendeza. Huu ni wakati wa usiku. Gari limeegeshwa pale mlango u wazi. Hakuna aliyeko ndani, ishara kwamba waliokua ndani washaatoka kuenda katika shughuli zao mbalimbali za usiku.

Lori liko kwenye mwendo wa kulisafirisha gari la rangi ya samawati. Gari hili linaonekana kuwa gari la kifahari na anayepelekewa gari hii bila shaka ni bwenyenye mwenye pesa zake.

Gari lipo maegeshoni. Milango yake imefunguliwa. Shughuli zinazoendela hapa ni za kusafisha gari hili. Tayri mbele viti vimeshasafishwa lakini mikeka bado ipo na uchafu. Baadae, labda itasafishwa na kupendeza kama gari lote linavyopendeza.

Magari yanaonekana kuwa magari ya kifahari. Na ni magari ambayo ni nadra sana kupatikana. Duka hili lina ashiria kwamba ni duka la kifahari, wanunuzi si wengi sana. Labda bei ya magari haya , haiwafai sana.

Gari la kifahari la aina ya shangingi laonekana kuwasha taa zake ambazo zaifanya gari hili kuonekana maridadi kwa mbali. Dereva wa gari hili, uso wake huonekani vizuri labda vioo vya gari hili haviruhusu aliye nje kuona ndani.

Gari la usajili wa nambari hii ni gari kuu kuu, lakini mwonekano wa gari hili unapendeza, labda limetunzwa na mwenyeji wake vizuri. Limeegeshwa na palipo egeshwa pana nyasi ndefu, ishara kwamba gari hili liliegeshwa muda mrefu uliopita.

Eneo ni la kuuza magari. Wawili ni wateja na wanaongea na mwenyeji wao ambao anawapa maelezo kuhusu gari moja ambalo wamevutiwa nalo sana. Wa kike anaonekana kuwa na nia saana ya kulichukua gari hilo. Wa kiume anasubiri tu uamuzi wake.

Gari hili ni kuu kuu, lakini kwa muonekano wake limewekwa katika hali nzuri na ya kupendeza. Mtumizi ameliegesha pale na nyasi iliyomea pale chini inaonyesha gari hili limetumika mda mrefu ulio pita.

Maegeshoni kuna magari ya kifahari. Duka lenyewe linaonekana duka la kuuza magari. Magari yamepangwa kwa msanjari mzuri zaidi lakini hadi sasa hakuna mteja hata moja aliyefika katika eneo hili.

Ndizi zinauzwa. Ndizi zenyewe ni za aina mbali mbali. Kuna zile ambazo mwonekano wake ni wa kijani ambayo haijakolea. Mengine yanaonekana kua mabivu na ya rangi ya manjano. Lakini ndizi zingine zinaonekana ziko katika athari ya kuharibika wakati wowote.

Duka hili ni duka la kisanaa, michongo ya wanyama mbalimbali inaonekana viatu vya kitamaduni pia vipo vikapu havija sazwa nyumba za kitamaduni zinaonekana pale na duka hili litawavutia sana hasa watalii ili kuja kuona utamaduni wa kiafrika.

Shughuli katika duka kuu zimepamba moto. Muuzaji anaegemea meza ya mwenzake ambaye pia ameketi bila shughuli yoyote. Ni ishara kwamba wateja hapa hawajawasili. Kule kwengine pia wenye sare hio hio ya samawati, wanapanga mambo yao ili kuwasubiri wateja wao waje.

Ndizi za aina mbalimbali tayari zimewekwa hapo. Muuzaji yuko tayari kuanza biashara yake. Ndizi za nyuma zinaonekana kuwa tayari na mbivu za mbele bado mbichi labda kwa matumizi ya upishi wa ndizi mbichi yatafaa zaidi.

Duka ni la bidhaa mbalimbali. Kuna mayai, kuna nafaka na kuna viazi upande wa mbali. Matunda pia yapo. Muuzaji haonekani, mnunuzi bado hajafika lakini kwa wingi wa bidhaa mnunuzi atapatikana na bidhaa zitauzwa.

Shughuli zinaendelea sokoni. Wanaonekanako wengi ni akina mama. Mzee mmoja pale amejihami kwa kuvaa viatu vya matopeni. Akina mama wengi pia wanaonekana kua na viatu vya matopeni. Mvua imenyesha na matope yamejaa kotekote, lakini shughuli sharti ziendelee katika eneo hili.

Jengo la kifahari lina mwonekano wa aina yake. Mbele kuna picha za usanii mbalimbali na asili ya kiafrika. Kando kuna mavazi ya asili ya kiafrika lakini ndani humo bado hatuoni ishara ya yeyote kufika kupata huduma.

Kwenye kibanda hiki kunaonekana vifaa mbalimbali. Baadhi ya vilivyoko pale ni nyanya, ndizi, vitunguu, viazi na mihindi. Wateja wanaonekana kupita lakini nyuso zao haziangalii bidhaa hizi, labda kwa sasa hawaziitaji.

Kibanda hiki cha mboga mbalimbali kinaonekana kuwa na ufanisi mkubwa. Muuzaji haonekani lakini mboga zilizoko pale, zimenawili ambayo ni ishara kwamba wanunuzi watafurahishwa na baadae muuzaji atapata faida.

Shughuli katika kiwala hizi zinaonekana kuwa shughuli za jua kali. Wanaoshughulikia mambo haya tayari wametundika meza zao na kuanza kufanya shughuli mbalimbali lakini kwa sasa, wateja hawajawasili ili kupata huduma hapa katika eneo hili la mabanda.

Shuguli katika eneo hili tayari zimeanza. Wamepanga bidhaa zao tayari kuwapokea wateja. Wateja, bado hawajafika. Mikokoteni nayo tayari ipo apo kuwasaidia wateja kubeba bidhaa zao katika sehemu mbalimbali.

Nguo maridadi sana zimetundikwa kwenye kabati la nguo hili, mtumizi wake anaonekana kupenda nguo za asili za kiafrika na nguo zenyewe ni za jinsia ya kike Kwa wingi ishara kwamba anayamiliki hiki bilashaka ni mwanamke

Majengo kuukuu. Vibanda vilivyozeeka inaashiria kwamba wenyeji wa eneo hili ni walalahoi. Shughuli zinaonekana kuwa si haba lakini wateja hawajafika sokoni humu kuendeleza shughuli zao za ununuzi.

Sokoni tayari bidhaa zishapangwa. Kuna matunda, mboga, na viazi vya aina mbalimbali. Mwuzaji amefika. Uso wake umejaa matumaini lakini hadi sasa hajapata mteja wa kuja kununua bidhaa zake.

Biashara hii inahusisha uuzaji wa matunda, maboga na vyakula mbalimbali. Muuzaji hayupo, na wanunuzi pia hawajafika. Huenda hii ndiyo siku imeanza katika biashara hii. Hata hivyo, ndizi zinaonekana ndizo bidhaa zinazopendwa zaidi na watu, kwani tayari zimeuzwa, ilhali bidhaa nyingine bado zipo ndani ya kibanda hiki.

Nafaka tayari zimewekwa kwenye kibanda hiki kwa uuzaji. Nafaka ni mbalimbali, kuna zile za pilau na kuna zile ambazo ni njugu lakini kwa sasa hakuna muuzaji anayeonekana na bado mteja hajafika kupata huduma wa uuzaji wa nafaka hizi.

Biashara imenoga katika jengo hili. Muuzaji kwa mikono anaonekana kumwita mteja aliyeko upande wa pili. Wateja nao wako kweye pilkapilka za kununua matunda, mboga na vitu vingine ambao vinauzwa katika jengo hili.

Uuzaji wa matunda mbalimbali unaendelea katika soko hili. Soko lenyewe linaonekana kuwa soko la kisasa. Minara iliyowekwa pale imepakwa rangi na taa zilizoko pale zinawasaidia wateja wao kufanya biashara na wanunuzi, hali hii inaonyesha kwamba mtaa huu ni mtaa wa kifahari.

Muuzaji huyu tayari ameweka bidhaa zake kwa ununuzi wa wateja wake. Wameweka bidhaa mbalimbali. Kuna vitunguu vya aina mbalimbali, kuna mihogo na bado kuna nafaka lakini hadi sasa hakuna mteja aliyefika hapa kwa huduma hizi.

Jengo linaloonekana kuwa jipya, Kando yake kibango chake kinaashiria bei. Bei ya milioni kumi na moja si bei nafuu kwa mwanachi wa kawaida labda watakaoweza bei hii ni mabwenyenye wa eneo hili.

Jengo la kupendea linakaa la kitambo. Bango liloko mbele ya jengo hili ni la nyumba ya kisasa, labda kuashiria kwamba kuna mabadiliko makubwa yanayoendelea kuhusiana na mijengo katika mitaa huu.

Majengo ni mapya. Tayari yamekamilika. Rangi ya zambarau inapendeza kwa umbali, ikiwa imechanganya na rangi ya kijani iliyokolea, lakini inaonekana kutokua na wateja kwa sababu ya kibango cha kualika wateja waje wachukue nyumba hizo.

Majengo mawili tafauti, moja inamijirisi ya kijani. Jengo ingine nalo ina rangi nyeupe. Urefu wa majengo haya huu sawa, lakini wenyeji wao hawapo kwa sasa labda wameenda katika shughuli mbali mbali na siku ndio imeanza tu katika eneo hili.

Jengo linaonekana kuwa la kifahari. Kwenye eneo ya maegesho, hakuna gari hata moja. Na kwenye eneo hili, mtu hata mmoja haonekani. Ishara kwamba wenyeji wa sehemu hii hawapo kwa sasa.

Jikoni hii ni safi meza zilizoko pale zina muonekano mzuri kwa umbali kuna vifaa vya upishi ambavyo havina chochote mle hakuna ambaye anaendeleza shughuli zozote hapa lakini chumba ki safi na tayari kwa matumizi.

Kwenye roshani hii ambayo ni safi sana, mandhari mazuri ya jiji hili yanaonekana. Upande wa chini, gari moja tu ndilo lililoegeshwa. Mengine hayaonekani, labda yameshaenda kazini kwa kuwapekela wenyeji kwa kazi zao mbali mbali.

Jengo jipya na ndefu lina mwonekano wa kupendeza. Linafanya mandhari ya eneo hili kuwa mandhari mazuri sana. Magari yameegeshwa pale na si magari machache, ishara kwamba shughuli katika jengo hili ni shughuli za kibiashara.

Mazingira ya eneo hili ni mazingira ya kifahari. Biskeli ilioegeshwa ni ya umri mdogo sana, mtumizi wake anaonekana kuwa mtoto mdogo, labda wanaoishi hapa ni watu wenye familia na watoto wa umri mchanga.

Eneo ni la kuuza mbao. Mbao zinaonekana kuwa nadra hapa. Wateja hawapo, muuzaji haonekani lakini kwa mbali majengo yanazidi kunawiri, labda mbao zilzokuwa hapa zimetumika kuimarisha majengo ambao yaonekana katika upande wa pili.

Eneo linaonekana kuwa kame. Majani ya rangi ya kijani ni nadra katika eneo hili lakini majengo iliyoko hapa ni majengo ya kifahari, ishara kwamba hawaadhiriwi hata kidogo na hali kame ya eneo hili.

Jumba kubwa linaonekana, jumba lenyewe ni jipya na ni la kifahari. Hakuna ishara yoyote ya mwenyeji wake kuwepo hapo, hakuna gari lililoeegeshwa na hakuna anayeonekana pale, labda mwenyewe hajaingia rasmi kwenye jumba hili.

Maabara haya yanaonekana kuwa mapya. Mifereji tayari imewekwa na vifaa mbali mbali ambavyo vinaonekana upande wa pili tayari vimewekwa kwenye meza, lakini si vingi. Rafu zinaonekana kutokuwa na chochote na safi zinaonyesha kwamba hakuna yeyote aliyekuwa hapa kabla ya wakati huu.

Bango lililo hapo ni la kibiashara. Linaonyesha jumba ambalo limekamilika tu, na linauzwa. Wanaofanya huduma za uuzaji huu tayari nambari zao ziko pale na ni mbili. Atakaye taka huduma hii hana budi ila kuwapigia wahuduma hawa.

Jengo jipya la rangi nyeupe linaonekana kuwa baadhi ya majengo marefu ya eneo hili. Hakuna jengo jingine linalo onekana pale isipokua hili. Jengo lenyewe linaonekana kuwa jipya kwa sababu hakuna mtu aliyeko pale na hakuna shughuli zinazo onekana kuendelea katika jengo hili kwa sasa.

Majengo ni mapya, tayari yamekamilika. Katikati kuna jengo mbalo bado linajengwa. Yaliyokamilika yanaonekana kuwa hayana wateja bado. Inayoendelea pale shuguli ya ujenzi haina wajenzi, labda imesitishwa kwa muda.

Jengo refu zaidi mtaani humu linaonekana kuwa jengo la kisasa. Kuna pazia zinazoonekana kwa umbali kwenye madirisha ya jengo hili. Ishara kwamba jengo hili tayari ina wenyeji wanaotumia nyumba hizi, zilizojengwa.

Majengo yapo kwa ukaribu. Ishara kwamba wanaoishi hapa si wachache. Hadi sasa, majengo yote yamefungwa na hakuna mtu hata mmoja anaonekana. Labda kwa hali ya kiusama hali ya kuhudhuria mambo mengine mbali na biashara.

Jengo hili la kifahari liko katika eneo kame, hakuna ishara ya kuwepo na mvua kwa kipindi cha muda mrefu. Na vyuma vinavyotengeneza chumba hili ni vyuma vya bei ghali, kuonyesha jengo hili litakuwa la kifahari.

Majengo mapya ya kupendeza na ya kifahari yanaoenekana katika eneo hili. Eneo lenyewe linaonekana kuwa eneo kame lakini walioo hapa hawana ukame wa mawazo. Wamefanya miradi mikubwa na bila shaka wana miradi mingi.

Maeneo yote ya kuwasilisha huduma kwenye duka kuu hili inaonekana kuwa na foleni ndefundefu. Wahudumu nao wameshika vikapu ili kuwasaidia wateja wao kupakia mizigo yao ili wawe na furaha katika kupata huduma zao.

Duka kuu la quickmart lina mandhari ya kupendeza, mwonekano wake ni mzuri na taa zilizooko pale ndani zinaashiria kuwa tayari shughuli kule ndani zimeanza ingawa wateja hawaonekani kuwepo lakini bila shaka muda ukifika watawasiri.

Sehemu ya duka hii ni ya vyakula mbali mbali, lakini vilivyotamalaki ni vyakula ambavyo ni mkate wa aina mbali mbali. Kuna ule wa rangi nyeupe na kuna ule wa hudhurungi, lakini wateja hawajafika huku wako kwenye sehemu zingine, labda watakuja kufanya shughuli zao huku baadae.

Bango kubwa linaonesha duka kuu la Naivas. Kando kando kuna majani ambayo yanaashiria kwamba mazingira ya hapa yamepewa kipao mbele, lakini hatuoni wateja wakikaribia duka hili, labda shughuli za siku hazijaanza.

Kwenye duka kuu, kuna bidhaa mbalimbali, nyingi zikiwa nguo. Kwenye nguo hizi, kuna ruzuku ambazo zimetolewa pale, lakini wateja bado hawapo. Labda hawajafahamu chochote kuhusiana na ruzuku hii ya asilimia sitini.

Duka kuu la cleanshelf tayari limeanza shuguli zake. Rafu za duka hili zimejaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zenyewe kwa umbali zinapendeza, lakini kwa sasa hakuna mnunuzi aliyefika kwa shuguli za ununuzi.

Sehemu hii ya dukakuu imejaa kemikali za usafi. Kemikali zenyewe zinaonekana kupangwa kwenye rafu ambazo zimewekwa kwenye msanjari mzuri sana. Mnunuzi wa kemikali hizi hadi sasa hakuna yeyote aliyefika.

Kwenye kiwanda cha uukaji, tunaona mambo yanaendelea shughuli ni nyingi. Tayari vyakula vimeshaiva na viko kwenye rafu, ili mnunuzi aje avipokee vyakula hivi kwenye kiwanda hiki cha uukaji.

Kwenye duka kuu hili, bidhaa zimepangwa vyema kwenye rafu. Mteja ni mmoja tu anayeonekana, lakini bidhaa ni nyingi, labda shughuli katika duka hili imeanza tu, au ni wakati wa pilka pilka za kukamilisha siku za biashara kwenye duka hili kuu .

Bidhaa za kieletroniki ambazo zinaonekana hapa si za bei nafuu. Ni za bei ghali, na wateja hapa hawapo sana lakini, bidhaa zenyewe ni nzuri, na bila shaka wateja wakiwa na hamu watafika hapa ili kununua bidhaa hizi.

Bidhaa mbali mbali zinaonekana kupangwa kwenye duka hili kuu. Kando kando kuna duka la uokaji. Mikate pia inaonekana kupangwa vyema kwenye rafu. Kando kando kuna mavazi, viti, na hata sabuni, lakini hakuna mteja hata mmoja aliyefika kuvipokea vitu hivi.

Anayetembea hapa anaonekana kuwa nyapara au mkuu wa idara fulani. Ameweka mikono yake nyuma kuonyesha kwamba anafanya kazi ya ustadi sana. Pale kando kuna vifaa mbalimbali vya kuuzwa lakini wa kununua hawajafika.

Wateja wanachukua fursa ya kufanya ununuzi wa bidhaa mbalimbali. Rafu ina bidhaa nyingi, nyingi zaoenekana kuwa vyakula na mikebe vya kuiweka vyakula. Wateja ni wengi ishara ya kwamba bidhaa hizi zinapendwa na wateja wengi.

Upande wa kulia wa duka hili kuna nguo za watoto ambazo zinapendeza kwa umbali. Rafu zilizoko kwa upande wa kushoto zina nguo za watu wakubwa lakini kinaya ni kwamba hakuna mteja yeyote aliyefika kwa ununuzi wa nguo hizi ambazo zinaonekana kupendeza.

Hii ni sehemu katika duka kuu, sehemu enyewe inaonekana upande wa uokaji vya vyakula mbali mbali. Kuna keki za aina mbali mbali zinaonekana, kuna mahamri kuna mandazi na umbali mteja tayari amefika ilikuvinunua vyakula hivi vya kupendeza.

Hapa kunaonekana mipira ya michezo mbalimbali. Baiskeli zinazo onekana hapa bado mpya, viti vimepangwa vizuri kwenye rafu mbalimbali, na kwa umbali wateja wanaelekea upande huu ambao umewekwa bidhaa hizi za kutumika hasa na watoto kwa mambo ya burudani na michezo.

Mpangilio mzuri unaonekana kwenye rafu, ishara kwamba duka hili, sharti liwe duka kuu. Bidhaa ni nyingi kuna mafuta, kuna sukari na kuna mikate; lakini wateja wanaoonekana pale wakihudumiwa ni wachache mno.

Mandhari ya duka kuu hili yanapendeza. Wateja wamefika kwa wingi tayari wanayasukuma matoroli yao ili kupokea bidhaa mbalimbali kutoka kwenye rafu zilizopangwa vizuri na wenyeji wao. Wateja nao wanahudumiwa bila kubaguliwa.

Kwenye mlango wa duka hili watu wapo na ni wengi. Shughuli zinaendelae na wafanya biashara wanafurahia. Wanunzi na wauzaji wote wako hapa kwa huduma ya kila mmoja.

Duka hili ina bidhaa mbalimbali za usafi. Tunaona sabuni za aina mbalimbali. Kuna sabuni za maji na kuna sabuni za rangi tofautitofauti lakini hakuna mnunuzi yoyote ambaye ameonekana kufikia sasa katika eneo hili la uuzaji.

Kwenye duka kuu hili, wateja wa asili ya kizungu wanaonekana kufika pale. Yanaonekana kwenye rafu misyagi mbalimbali, mayai na mikate. Ishara kwamba vyakula vilivyoko hapa ni vizuri sana kwa kiamsha kinywa.

Sehemu ya duka kuu inaonekana kuwa safi ni sehemu ya uuzaji wa matunda na mboga mbalimbali, mboga zenyewe zinaonekana kuwa ndio tayari zimetoka shambani matunda nayo yanapendeza kwa upande mwingine, lakini hadi sasa hakuna mteja ambaye amefika kwa ununuzi wa mambo hayo.

Kwenye duka kuu, mafuta yamepangwa kwenye rafu. Mafuta haya ni ya aina mbali mbali. Chini kuna sabuni za aina mbalimbali, ambazo hutumika kudumisha usafi. Lakini kwa sasa hakuna mteja aliyewasili.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa kwenye rafu ya duka hili kuu. Vinywaji venyewe vina rangi mbalimbali kuna ya manjano, kuna rangi nyeusi na kuna ile ya kijani. Maji upande ule wa mwisho yanaonekana pia kupangwa kwenye rafu hii lakini wanunuzi hawajafika ili kupata huduma za vinywaji hivi.

Duka lina bidhaa mbalimbali, kuna vinywaji vya aina mbalimbali, lakini upande wa pili kuna nyama za aina mbali mbali, kuna nyama nyekundu na kuna nyama ile ya rangi nyeupe. Wateja hawapo lakini wahudumu wanawasubiri kwa hamu.